Hapa ni shuleni, inaonekana hizi ni madarasa ya kwenye shule na pia inaonekana ina mchoro mingi pale.

Hapa ni mazingira ya shule ambayo tunaonyeshwa hapa mlango ya darasa la sita ya C. Hapa inaonyesha mlango huo imefungwa.

Hii ni mlango ya darasa ya wanafunzi wa shule, ambayo kwamba, imeandikwa hakuna kutokea hapa ilani, ilani yenyewe inasema hakuna kutokea hapa, na kwa wanafunzi.

Hapa ni kwenye mazingira ya shule ambayo tunaonyeshwa pale kuna nyasi ambayo iko safi, mazingira safi na kuna madarasa ambayo ni gorofa ya shule.

Hapa ni kwenye shule ambayo inaonekana hapa, ishara ama vitu ambazo inatakikana wanafunzi kufanya kwenye shule. Moja yao ni ku, kufuata ama amri za shule na zingine.

Hii ni mlango ambayo imeandikwa inaonyeshwa kama ni mlango ya maabara ambayo ni maabara ya kemia na biolojia.

Hapa ni kwenye uwanjani ambao tunaonyeshwa kuna watu wawili ambao ni walemavu wanacheza ama wanawaniana ile mpira wanarusha mpira ambayo kuna mmoja ako na ile mpira na mwengine anamfuata.

Hii ni ofisini. Hapa kuna vitabu na kuna faili. Vitabu hizi ni masomo ya tarakilishi na inaonyesha ni vitabu za darasa la saba.

Hii ni katabu na inaonyesha cover yake ya juu ya kwanza .Kitabu yenyewe ina anwani ambapo inasema Health Safety and Manners na ni darasa ya pili ni ni kitabu ya kusoma.

Hapa kuna maelezo kuhusu uchafu, jinsi ya kutengeneza uchafu na kumwaga uchafu njia moja ni kutumia uchafu yenye inaweza tumika.

Hapa ni mazingira ya shule ambayo tunaonyeshwa kuna mimea pale ambayo inatumika kurembesha shule na tunaona kuna madarasa pale ya shule na pia kuna mchoro ya ya maji.

Hapa ni kwenye makitaba, inaonekana hapa kuna vitabu za stori ,ambayo moja inaonekana hapa jina yake ama anwani yake ni Ayubu Mashakana ambaye imeandikwa na John Habwe.

Hii ni kitabu ya shule ambayo inaonekana hapa wana inaonyeshwa ukurasa arubaini na sita na hii ukurasa inaonyesha kuhusu usafi ama jinsi watoto wanafanya usafi kwenye shule ama nyumbani.

Hii inaonekana ni ghorofa ambayo ghorofa ya shule. Hapa ni mazingira ya elimu. Mazingira haya ni ya mahali ya kusomea wanafunzi.

Hapa ni uwanja wa shule ambayo inaonekana ni uwanja wa watoto kuchezea. Hii ni chuma ambayo watoto wanatumia kuchezea wakati....

Hapa ni kwenye uwanjani ambao inaonekana kuna wanariadha wawili ambayo mmoja wao amelala chini na mwingine ameketi karibu yake ambayo inaonekana ameshikilia yule mwenye amelala ishara kwamba yule amelala amechoka na ameshamaliza amemaliza kukimbia.

Hapa tuko kwenye shuleni ambayo tunaonyeshwa ndani ya darasa ambayo kuna viti pile. Tunaonyeshwa viti na kuna makabati hapo ya kuweka vitabu.

Hii ni chuma ya kuweka bendera , inaonekana kwamba hii chuma haina bendera ikona kamba ya kuweka bendera na kwa mbali tunaona kwamba kuna miti pale.

Hapa kuna wanariadha wawili. Mmoja amelala chini na mwingine ameketi juu yake. Ni kama kanakwamba yule mmoja alikimbia akachoka ndiyo akalala sasa.

Hapa kuna cheti pale ile iko kwa ukuta, cheti yenyewe inaonyesha alphabet hii ni alphabet iko kwa ukubwa na udogo, kwanzia a mpaka z.

Huyu ni mwanaridha wa Kenya ambaye anaitwa Samson Ojuka. Amezaliwa Kenya tarehe ya kuzaliwa ni aprili siku ya kumi na tatu mwezi kumi na tatu yaani mwaka elfu moja mia tisa tisini na tisa.

Hii ni karatasi ya mtihani ya mtoto ambayo imesahihishwa . Inaonyesha hii ni hesabu ya shule ya msingi ambao.

Hawa ni waendeshaji wa baiskeli kutoka kenya ambayo inaonekana wanaendesha baiskeli moja ambayo imeshikana ,hawa ni wawili ni waendeshaji baiskeli wawili wenye wako kwenye ile baiskeli moja.

Hii ni cheti ambayo inaonyesha jinsi anaweza anavyotumia saa, ama anaeza toa, anayetumia saa. Hapo inaonyesha wakati...

Hapa inaonyesha kuna ubao wa nyeupe na pia kuna rula. Kwenye ubao kuna maandishi ambayo inaonyesha tarehe, siku ya Ijumaa, Februari, mwaka wa elfu mbili ishirini na tano na pia ikona swali na ina herufi ndogo pia.

Hii ni kitabu ya darsa la pili ambayo imeandikwa kwenye na inaitwa Competence Based Curriculum na kitabu yenyewe ni kitabu ama ambayo inafunza watoto kuhusu mazingira.

Hapa tunaonyeshwa ni mazingira ya shule. Mazingira haya yanaonekana kuna madarasa pale. Madarasa hayo kuna pia kuna miti ambayo yako mbele ya darasa.

Hapa ni kwenye uwanjani amabyo tunaona wanariadha wawili. Mmoja amefunga macho amabyo ni mwanariadha kutoka Kenya ambaye anaitwa Kimani.

Hii ni ratiba ya masomo ambayo inaonyesha wakati ambayo mtoto wanafaa kusoma na wakati ambayo wanafaa kwenda pumzikoni na kwenda chakula kula na kwenda nyumbani.

Hii ni mlango ya darasa ambayo ni darasa ya darasa kwanza ya C. Hii darasa, mwalimu yao anaitwa Tr. Agnes. Na mwalimu Agnes ambayo anatukaribisha kwenye darasa hilo.

Hii ni mazingira ya shuleni ambayo tunaonyeshwa ndani ya darasa moja. Tunaonyeshwa pale kuna meza, na kuna viti za plastiki pale, ambayo watu hutumia kuketi wakati ambayo wanasoma.

Hapa ni kwenye uwanjani, tunaona pale kuna wachezaji ambayo wamevalia jezi ya Kenya. Hao watu tunaona wakicheza mpira pale, na wanaonekana kwamba ni walemavu.

Hapa kuna vitu tofauti kwenye ukuta. Kuna maandishi ya kwamba inasoma kama great progress na kuna alama ya kucheka na pale kuna cheti ambayo kwamba imechorwa samaki tofauti.

Hawa ni wanariadha wawili ambayo wameshikilia bendera la Kenya. Inaonekana hawa ni wazaliwa wa Kenya ambayo wanakimbia mbio ya mita elfu moja mia tano.

Ukurasa wa kitabu yenye inaonyesha matumizi ya hiki na hivi. Kuna picha nne mmoja amebeba kitabu na mwingine amebeba kiatu kuonyesha jinsi inavyotumika hiki na hivi.